Hapa ni meza au kibanda ya kuuzia matunda mbalimbali, matunda yanayouza hapa ni kama vile nyanya, kitunguu, machungwa, pilipili hoho na vingine vinginevyo.

Hili ni tangazo linalo ulizia kuwa : je, wajuwa kujisajili tiketi ya bima katika simu yako, ambapo unafaa kunaponyeza nyota tatu, Tano mbili nuge.

Hii ni meza, katika meza hili bana bidhaa kama vile pilipli hoho na karoti nyuma yao ni viazi ambazo zimewekwa kwa ndoo, hii ni kwa minajili ya kuwa bidhaa Hizi Zinauzwa katika sehemu hapa.

Haya ni magari yaliyoegeshwa katika sehemu hapa. Nyuma ya magari hizi ni majengo za gorofa. Mbele ya magari hiyo inaonekana kuwa kuna barabara ambalo linaelekea sehemu fulani. Magari hayo yanaweza kuwa yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa au yameegeshwa yakisubiria wenyewe.

Akaunti ya Mpesa kuna laki sitini elfu nane na mia nane Obed Obura ametumiwa shilingi moja elfu tano.

Hapa ni duka na sehemu hii ni sehemu iliyo na viatu kwa ajili ya kuuzwa. Upande wa kushoto kuna mteja mmoja ambaye ni kama anaangalia viatu. Hii ni kwa ajili yakua huenda anataka kuvinunua viatu hivyo.

Haya ni magari mbalimbali ambazo zimegeshwa katika sehemu hapa. Hii ni kwa ajili ya kuuzwa au yamegeshwa hapa yakisubiriwa wenyewe waje wasichukue.

Hili ni tangazo linalosihi watu kuwa wanawezapata bima sehemu popote walipo ,hili linaonekana kuwa linawezesha kwa matumizi ya rununu.

Hapa linaoneka ni duka la kuuzia nguo aina za kitenge ama huenda ni sehemu alilotenga mtu ili kuweka nguo zake nyumbani.

Hii ni maonyesho ya vikabu na bidhaa za kazi ya mkono kazi hii ama bidhaa zilizoonyeshwa hapa inaonyesha utamaduni na mambo fulani na hiyo wameonyesha hapa kwa hata Ile ya kuuza ama kuonyesha desturi na Mila zao.

Hii ni baiskeli iliyo egeshwa katika duka la mpesa. Nyuma ya hili duka Kuna mtu aliye kaa akikaa kuwa ana mawazo ama ana anafikiria jambo Fulani. Baiskeli hili limeshikiliwa na mkono Wa mtu.

Hili ni njengo la duka, ndani ya duka hili kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ni mteja anayenunua bidhaa fulani katika duka hili. Mlango wa duka hili upande wa kushoto limeandikwa kuwa linapeana huduma za mpesa.

Hii ni meza ya kuuzia bidhaa mbali mbali. Baadhi ya bidhaa zilizokatika meza hii ni kama vile nyanya, viazi vitamu, ndimu, pilipili na kitunguu. Katika upande wa kulia, kuna ndoo.

Picha linaloonyesha mtu anayetumia rununu yake na ako katika sehemu ya M-PESA ambapo ueda anataka kutuma pesa, anataka kutoa pesa ama anataka kuangalia kiwango cha pesa kilichobaki katika akaunti yake.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja. Noti hizi ni noti za Kenya za sasa hivi. Huenda mtu ameshikilia noti hizi kwa ajili ya kuhesabu ama kwa ajili ya kumpatia mtu mwigine.

Hili ni gari. Mbele yake pia kuna gari zingine. Hii huenda ni sehemu ambapo magari yanauzwa ama yamewekwa hapa kwa minajili ya kuundwa ama kutengenezwa ila iko na hitilafu fulani.

Hayo ni pesa yanayoonekana kushikiliwa na mtu fulani. Kwa mbele ni noti ya shilingi mia tano nyinginezo ni noti ya shilingi efu moja ya kitambo ya nchi ya Kenya.

Hili ni duka ya maziwa kwa jina la Kieni. Duka hili linauza bidhaa zinazotokana na maziwa. Mbele ya duka hili kuna mteja mmoja ambaye anakaa kuwa akona shughuli ya kununua bidhaa za maziwa katika duka hili.

Hii ni picha linalo onyesha bima ya magari, inaonyesha kuwa mtu anaweza kulipa kiwango cha pesa ambayo ni, elfu saba mia tano sabini na nne katika kila mwaka.

Hili ni tangazo kutoka bima la maisha katika kampuni ya bima, la msiano inaohisia watu siku la mbeleni siku zao ikiwa watakuwa na bima ya maisha.

Haya ni maduka. Upande wa kulia wa duka hili, mlangoni pana andikwa M-Pesa kuonyesha kuwa linapeana huduma za M-Pesa. Mbele mwa duka hili kuna mtu ambaye amekaa katika kiti. Huenda ni mtu aliye na shughuli zake au ni mwenyeji duka. Nyuma yake ni mwanadada mmoja ambaye amevalia buibui.

Hili ni duka la Mpesa ama ni jengo linaloshughulikia mambo ya Safaricom. Jengo hili upande wa juu linaonyesha kuwa bidhaa au huduma za Mpesa zinapatikana hapo. Mbeleni kuna wateja watatu ambao wanakaa kusubiria huduma katika jengo hili.

Hii ni noti ya pesa shilingi elfu moja ambazo zimeshikiliwa, na mkono ya mtu noti hili ni pesa ya saa hii katika nchi ya kenya.

Hizi ni soksi zilizowekwa katika kifaa fulani ambacho ni cha kushikilia, hapa panaonekana kuwa ni soko ambapo hii mahali hapa ni pa kuuzia soksi nyuma ya soksi ni karatasi nyeusi ambalo limefungwa huenda ni bithaa zingine ,kando yake ni manguo nyinginezo.

Hii ni kazi ya mkono na uchoraji ambayo linaonyesha aina mbalimbali za wanyama pori. Hili linatumika kuwa dhibitisho ya kitu fulani katika jamii moja au nyingine katika sehemu hii ya Kenya.

Hili duka ama jengo kwa jina la Royal Starinn. Hili jengo linakaa kuwa ni mahali pa kuuzia mayai, mikate, maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa. Pia unaweza kupata mwenye jengo hili ama lenye duka hili kwa nambari 022488769.

Huyu ni mtu ambaye ameshikilia rununu yake na Ako katika sehemu ya mpesa. Mtu huyu anaonekana kuwa huwenda anataka kutumia mtu pesa ama kutoa pesa ama kuangalia kiwango cha pesa alicho Baki nayo katika simu yake.

Hili ni duka kwa jina la Skyshine. Duka hili linaonekana kuwa na sehemu pa kuuzia rangi. Chini ya dirisha katika duka hilo limeandikwa M-pesa kuashiria kuwa huduma za M-pesa kama vile kutoa pesa ama kuweka pesa ama kumtumia pesa mtu mwingine zinapatikana katika duka hili.

Hii ni meza pa kuuzia bidhaa, baadhi ya bidhaa zilizo katika meza hii ni kama vile vitunguu, viazi vitamu na ndizi. Hii ni kwa minajili ya kuuzwa kwa wateja wengine.

Picha linaloonyesha tangazo ya bima ya ajali katika maisha ya mtu ambapo inaonyesha mtu aliye anayeonekana kuwa ameangushwa na baiskeli. Tangazo hilo linaonyesha kuwa maisha ni kubahatisha.

Hapa ni jengo ambapo panakaa ni pahali pa kuuziwa magari. Jengo hili lina magari aina mbali mbali. Kando ya magari hao kuna watu ambao wanaonekana kuwa huenda ni wateja wanaotaka kununua magari hizi.

Hili ni gari aina ya Hilux, nyuma ya hii gari kuna mtu ambaye anakaa kuwa ni mlinzi wa hili gari. Hili gari linaweza kuwa limeegeshwa hapa likisubiria mwenyewe ama kwa ajili ya kuuzwa.

Huu ni mkono wa mtu ambao umeshikilia rununu yake. Mbele yake ni picha au karatasi ambaeo umeandikwa lipa na Mpesa. Mteja huyu ako katika sehemu ya mpesa kwa rununu yake na hivo inaonyesha kua anataka kutuma pesa kwa minajili ya kulipa kitu au kwa minajili ya kumtumia mtu mwingine.

Haya ni magari yaliyoegeshwa. Hii ni kwa minajili ya kuuzwa. Sehemu hili panaitwa Car Locas. Unaweza kuwapata hawa watu kupitia kwa nambari ya simu ambayo ni sufuri saba mbili sufuri tisa tatu sita sufuri sufuri nne.

Hili ni gari liloegeshwa hapa

Haya ni magari yaliyoegeshwa sehemu hii. Hii ni kwa minajili ya kuwa yanataka kuuzwa au yanasubiria wenyewe nyuma ya magari hii panaonekana mtu ambaye anaonekana kuwa ako na shughuli ama anapiga rununu yake kwa mtu mwingine.

Hili ni gari lilioegeshwa huenda ni kwa minanjili ya kusubiria wasafiri ama ni kwa minajili ya kuuzwa kwa wateja.

Hili ni jengo la duka. Mbele ya duka hili lina chupa za maji, milango ya duka limeandikwa kua duka hii linapeana huduma za Mpesa. Hii ni kama vile kutuma pesa, kutoa pesa.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa hapa yakisubiri wenyewe ama yakionyeshwa kwa minajili ya kuuzwa. Mkono wa kulia kuna watu wawili ambao wanakaa kuwa walinzi wa hayo magari.

Hii ni mikono ya watu wawili wanao salimiana, mtu aliye katika upande wa kushoto ameshikilia kifunguo cha gari. Mtu huyu huenda anazawadi mtu aliye upande wa kulia, huenda ni kutokana jambo zuri aliofanya.

Hivi ni viatu ambavyo vinatumika mara nyingi kwa mashindano ya kukimbia barabarani. Viatu hivi vimewekeshwa hapa huenda ni kwa minajili ya kuuzwa ama hapa ni sehemu panapowekwa baada ya watu au wachezaji kutumia katika mchezo wao wa mashindano ya ukimbiaji.

Hili ni picha linaloonyesha mkono ya mwanamke inayopeana kifunguo cha gari kwa mkono ya mwanaume. Hii inaweza kuwa ni zawadi kutoka kwa bibi kwenda kwa bwana yake.

Hii ni picha la maonyesho za magari ambayo ni za kuuzwa ama hueda ni ya kukodisha watu mbalimbali zenye zimewekwa katika mahali maalum pa kuonyeshana.

Hao ni kikundi ya watu ambao wanaonekana kuwa ni mkusanyiko wa wauzaji na wanunuzi. Sehemu hii inaonekana kua ni sokoni kuna bidhaa mbalimbali zilizoko katika gunia za watu waliomo hapo.

Hapa ni sokoni mbeleni panakaa kuwa ni pahali pa kuuziwa matunda au mbegu aina mbali mbali ,nyuma ya mbegu hizi ni miavuli ambao zimeekwa ili kuzuia kunyeshewa ama jua kwa nguo zilizoanikwa hapa nyuma.

Hili ni gari yenye rangi ya nyeupe. Gari hili lina usajili wa nambari KJM709K. Gari hili huenda limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa au limeegeshwa hapa likisubiria mwenyewe aje.

Hili ni tangazo kutoka kwa kampuni lenye jina Let's Go Insure. Hii ni tangazo ya bima kwa magari. Kampuni hili linasii watu. Bima hili ni la haraka, ni rahisi, inaweza patikana kila wakati na ni ya bei ya chini ambayo kila mtu anaweza lipia.

Hili ni duka la maziwa upande wa kushoto ni mtu ambaye huenda ni muuzaji wa maziwa. Muuzaji huyu anaonekana kupima maziwa huenda ni kwa ajili ya kumpatia mteja.

Hili ni tangazo la bima ya maisha. Bima hili linasaidia wagonjwa wakiwa katika hosipitali. Bima hili unalipia kutoka shilingi elfu sita mia mbili katika kila mwaka. Bima hili linasaidia wamama wajawazito na hupunguza gharama mingi ya hosipitali.

Hiki ni kipima kazi ambazo linatumika kwa magari ama kwa pikipiki. Hili linatumika kudhibiti mwendo kwa vifaa mbalimbali vya kusafiri.

Hapa ni sokoni, sehemu pa kuuza mboga, katika mkono wa kushoto kuna muuzaji mmoja anayeshughulikia mteja wake ambaye anakaa kuwa ananunua mboga.

Hili ni jengo la maziwa, katika upande wa Mlima Kenya . Dirisha la hili jengo Kuna watu wawili ambao wanakaa kuwa wanaulizia kitu fulani . Mbele yake Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi , anayeonekana kuwa na mawazo mingi . Nyuma yake kuna mmoja mwenye nguo nyeusi anayetembea .

Hizi ni noti ya shilingi elfu moja, pesa ya kisasa ya nchi ya Kenya. Noti hizi ni elfu nne. Noti hizi zimewekwa juu ya meza kwa minajili ya kuhesabu ama kwa minajili ya kumpatia mtu.

Hili ni picha linaloonyesha kibanda au sehemu ambayo mama mboga wanauza vitu zao. Katika picha hili kuna bidhaa kama zile ndizi, maembe, nanasi na vinginevyo.

Hapa ni duka ambapo maziwa inauzwa, katika sehemu ya mlima Kenya. Hapa ni sehemu ambapo maziwa yanakusanywa kutoka kwa wauzaji au kutoka kwa wakulima mbalimbal. Kisha yanaifadhiwa hapa.

Hizi ni ndizi zilizoiva, hili linaoneka kuwa hizi ndizi ziko katika sehemu fulani ama kibanda cha kuuzia.

Hivi ni vikapu vilivyoegeshwa hapa. Hii ni kwa ajili ya kuwa zinahitajika ziuzwe ama zimeekwa hapa kuonyesha mila na kidesturi ya jamii fulani. Vikapu hivi vinatumika kwa shughuli, ya wamama wanapoenda sokoni ama kuhifadhi vitu vinginevyo nyumbani.

Hiki ni kibeti ambacho kimebeba pesa. Mtu anakaa kuwa anashughulikia kutoa hizo pesa, kutoka kwa kibeti. Pesa hizo zinaonekana kuwa ni noti ya shilingi elfu moja, noti ya zamani ya Kenya.

Huu ni duka ,mlango wa duka hili limeandikwa m pesa, hii lina maana kuwa duka hili linapeana huduma za m pesa kama vile kutuma pesa ,kutoa pesa na kulipia vitu kutumia m pesa baada ya kununua bidhaa kutoka duka hili.

Hili ni duka kwa jina la Tuskys, mbele ya duka hili ni maji yaliyo katika karatasi pia kwa mlango huu kuna kreti ya soda. Duka hili lina bidhaa mbali mbali kama vile mandazi pia duka hili linapeana huduma ya kiempesa kamailivyo andikwa kwa mlango yake.

Hii ni picha linayoonyesha familia ya watu watatu, baba, mama na mtoto. Mtoto huyu anaonekana kuwa kuna jambo ambalo limemfurahisha katika tarakilishi ambayo baba ameishikilia. Picha hili linatoa tangazo kuwa tutunze jamii yetu kwa kujisajili na KICK Family Medisure .

Haya ni magari nne ambayo yameegezwa katika sehemu hii, mbele ya magari haoni amesimama mtu ambaye amevalia kofia nyeusi. Nyuma yao magari ni watu wameonekana ni walinzi wa magari haya.

Hili ni gari ambapo juu yake ni magari mengineo ambayo yanabebwa. Hii ni kwa ajili ya kubebwa kwa wateja walionunua ama kubebwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyigine kwa ajili ya kuuzwa.

Hizi ni pesa zilizoshikiliwa na mkono ya mtu. Pesa hizi ni noti ya elfu moja katika pesa ya kenya ya kitambo.

Hili ni tangazo kutoka katika kambuni cha bima la mzembe . Kambuni hiii inatoa tangazo kuu. Inatoa bima kuhusu gari za kibinasfi ambazo yeyote atakate weka bima katika kambuni hii anafaa kulipa elfu Moja Kila mwezi ama Elfu Tano Kwa.

Haya ni magari yaliyoegeshwa, hii ni kuwa magari haya yameegeshwa kwa minajili ya kuuzwa kuwakodisha kwa watu au wakisubiria wenyewe kufika.

Hii ni sehemu ama jengo la kuuza maziwa, kwa jina la Yustina ya maziwa hili ni sehemu ambapo wanauziwa maziwa, ambayo ni maziwa ambayo yametoka kukamuliwa, au maziwa yaliyolala.

Hii ni gari aina ya Hilux . Nyuma ya gari hili amekaa mtu anayeonekana kuwa ni mlinzi wa gari hili. Gari hili limeegeshwa hapo kwa minajili ya kuuzwa ama likisubiria mwenyewe kurudi.

Haya ni magari, magari haya yako sehemu ambapo ni pa kuuzia au ni sehemu ambazo magari zinaegeshwa yakisimulia mwenyewe.

Haya ni magari aina mbalimbali. Magari haya yameegeshwa katika sehemu hii. Hii ina maana kuwa yanaweza kuwa hapa kwa mna ajili ya kuuzwa ama yameegeshwa tu sehemu hii ya kusubiria mwenyewe waje.

Hili ni tangazo kutoka katika bima la kushughulikia afya ya binadamu . Bima hili kwa jina la (AAVA) . Linatoa tangazo kuu . unaweza pata dawa ulizo andikiwa . Sehemu ama pahali popote ulipo.

Picha lenye magari mbili ambayo gari moja linabeba gari ingine kuasiria kuwa, inabeba kutoka upande moja hadi kwingine, huenda kubebea mteja aliye nunua, ama kupelekwa mahali ambapo linaenda kuuzwa tena.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa katika sehemu hii. Nyuma ya magari hizi ni wanawake wawili wameketi na mbele yao kuna mwanaume mmoja aliyevalia shati ya nyeupe na nyuma yake ni mwanamke aliyevalia sketi ya nyeupe pia.

Hapa ni sehemu, kibanda au meza. Mahali pa kuuzia bidhaa. bidhaa zinazouzwa hapa ni viazi vilivyowekwa kwa chupa fulani. Na viazi vitamu.